Duka la nguo limejaa nguo zilizopangwa kwa safu mbili kwenye mistari ya wima. Safu ya juu ina mashati, koti, na sweater zilizoagikwa kwenye wavai wa chuma, huku safu ya chini ikiwa na suruali na shati yakining'inia kwenye wavai wa plastiki wa rangi mbalimbali. Alama mbili za bei zimezungukwa kwenye ukuta.

Banda hili la nguo linaonyesha uteuzi wa mavazi ya mtindo wa mitaani. Baadhi yana maandishi yanayoonyesha pengine ni chapa huru au maneno ya mtindo unaoeleweka kwa vijana mjini. Chini ya nguo zilizoangikwa kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa na bidhaa nyingine zikiongeza chaguo wa mnunuzi.

Kwenye Duka la nguo, rafu zimejaa nguo na vitambaa vilivyo pangwa kwa ustadi baadhi vikiwa na rangi dhabiti. Vipande vingine vimefungwa kwa plastiki vikieleza kuwa huenda ni vipya au vimehifadhiwa kwa ulinzi. Ufadhili huu unaonyesha mazingira ya duka la nguo sehemu ya kuhifadhi bidhaa au store ya muundaji wa mavazi.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lenye sakafu ya mbao yenye muundo wa kijiometri na dari ya rangi ya waridi. Nguo mbalimbali kama vile magauni na mashati yamepangwa kwenye wavu na nguo na rafu pamoja na mikoba na mapambo mengine. Rafu pia zinaonyesha vifaa vya mapambo na bidhaa ndogo ndogo. Kuna vikapu viwili.

Ndani ya duka la nguo, muonekano wa kisasa na wa kuvutia unakaribisha wateja kupitia milango ya kioo. Juu ya mlango, bango lenye maandishi linaonyesha jina la duka. Nguo mbalimbali zimepangwa kwa ustadi. Zingine zikiwa kwenye sanamu, nyingine zikining'inia. Kuna mashati, koti, magauni na mavazi mengine ya mitindo tofauti. Yakionyesha mchanganyiko wa rangi na ubunifu wa kisasa.

Duka hili la nguo limepangwa kwa ustadi na linaonyesha bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu likiwavutia wateja kupitia upangaji mzuri wa bidhaa. Katika sehemu moja ya duka kuna suruali zilizopangwa kwenye rafu. Kando yake kuna sehemu ya fulana. Fulana hizi zimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha wateja kuchagua. Sehemu nyingine ya duka ina mashati ya polo yaliyopangwa kwa rangi na mtindo tofauti. Rafu nyingine zimejaa suruali na fulana zilizopangwa kwa rangi mbalimbali.

Ndani ya duka hili la mavazi, rafu zimepangiliwa kwa ustadi na kujaa mashati yaliyokunjwa kwa nadhifu. Sehemu ya kushoto kuna mashati yaliyoning'inia. Chini, suruali mbili zimetundikwa. Mpangilio mzima wa duka hunyesha mchanganyisho wa mtindo wa kisasa na uzingatiaji wa ladha ya mteja kwa ufanisi wa kibiashara.

Dirisha pana linaonyesha muonekana wa duka la nguo. Ndani sanamu zimesimama kwa mpangilio kwenye jukua, zimevalishwa mavazi kwenye mtindo mbali mbali. Rafu zimepepa nguo zingine zilizokunjwa. Mpangilio wa vitu na mtindo ndani yake unatoa taswira biashara ya kisasa.

Ndani ya duka lililopangwa kwa ustadi, vitambaa vya rangi mbalimbali vimepangwa kwa safu kwenye rafu na wavu za nguo. Pande za kushoto vitambaa vyenye rangi nzito vimekunjwa kwa umaridadi vikiashiria matumizi ya sherehe au mavazi rasmi.

Meza ya duka imejaa jozi kadhaa za viatu vya kiume vya kuvaa kazini au kwenye tukio rasmi, vya rangi nyeusi na kahawia vilivyowekwa juu ya masunduku yenye chapa. Vipo vilivyo na muundo wa kulainika vya rangi ya kung'aa na vingine vya maumbo ya kisasa.

Nguo mbalimbali za mitindo ya kitamaduni na kisasa zimepangwa kwa uangalifu. Katika upande mmoja sanamu ya maonyesho imevalishwa vazi lenye mpangilio wa rangi na michoro maridadi. Watu wawili wanaonekana wakizungumza kwa utulivu wakiongeza uhai katika mandhari ya duka hili.

Duka la kisasa limefunguliwa ndani ya jengo la kifahari la kibiashara. Ndani kuna vitambaa vya watoto, sanamu zilizovalishwa nguo za kisasa za watoto pamoja na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vifaa vya watoto, viatu na mavazi ya kipekee.

Ndani ya duka hili la kisasa la mavazi na viatu sakafu ya mbao huongeza mvuto wake wa hari unaoambatana na mpangilio wa bidhaa mezani. Viatu vimepangwa Kwa uangalifu na mitindo mbalimbali inayovutia wateja wanaopenda mitindo ya kisasa. Rafu za nyuma zimejaa viatu vilivyopangwa Kwa usawa huku nguo zikiwa zimekunjwa au kuning'inizwa kwa nadhifu katika rangi na mtindo tofauti koti na mashati suruali na blauzi.

Ndani ya duka la nguo, wateja kadhaa wanazunguka wakichunguza bidhaa kwenye sehemu mbalimbali. Rangi za kijani, zambarau na machungwa kwenye ukuta wa nyuma zinaleta mwonekano wa kisanii wakati sanamu zilizowekwa juu ya rafu zikivaa mavazi tofauti. Zinaashiria mitindo iliyopo dukani.

Rafu ya mavazi ya wanaume imepangwa kwa ustadi. Vazi la koti, mashati na tai vimewekwa kwa mtindo wa kuvutia kila moja likiashiria ladhaa ya kitaalamu na hadhi ya muonekano. Mabango yaliyowekwa juu yanaonyesha offer mahususi yakihamasisha ununuzi wa busara wa wateja wanaotafuta thamani na mtindo wa wakati mmoja.

Ni tandazo kwa mpangaji wa kukitia nda minyaduka lenye matunda yanayotolewa kutoka taza juu. Turuwali, masyati, na nguuza mikindo mbalimbali kimepangwa kwa utaratibu unaoruhusu uchagaji haraka. Ninyo hilo ni pana na linaonekana wazi bila msangamano, likipitia na pasi mturi ya kuzunguka bila usumbufu.

Maonyesho ya duka hili la nguo yanaonyesha usafi na mpangilio wa kuvutia. Rafu za mbele zimejaa nguo za rangi nyeusi huenda ni makoti, suti au sketi zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi katika wima zao au viekeo. Kulia kuna mashine nyekundu ya kuvulia makunyanzi nayodokeza kwa huduma ya kurekebisha au kulainisha manguo inatolewa dukani.

Safu ya viatu vya watoto imepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya duka, ikiwa na maandiko ya ukubwa, ili kuwasaidia wazazi na watoto kuchagua kwa urahisi. Rangi za kiatu ni za kuvutia. Kuna blue , pingi, na mchanganyiko ya rangi na muundo wa kisasa.

Rafu ya duka imejaa mashati yenye milia ya blue .Yakiwa yamepangwa kwa usafi chini ya bango kubwa. Pembeni nguo nyingine kama suruali zimepangwa kwenye rafu zenye alama za punguzo .likionyesha mazingira ya mnunuzi yenye mvuto kwa mteja anayetafuta bei nafuu bila kupoteza ubora wa mavazi.

Ndani ya duka la mavazi nguo za aina mbali mbali zimepangwa kwenye vijiti vya kuonyeshea suruali, mashati ya rangi tofauti na koti zimewekwa kwa mpangilio unao eleweka huku baadhi zikining'inizwa juu ili kuonyesha mwonekano wake.

Sanamu zimesimama kwa mfululizo mbele ya duka la nguo .Kila moja imevalishwa vazi tofauti la kupendeza. Kama vile gauni. Mpangilio huu wa mavazi huonyesha ladha ya kisasa ,na uteuzi wa mitindo mbali mbali kwa wateja. Wanaotafuta ubora na muonekano wa kuvutia.

Meza ya duka la nguo imejaa fulana za kiume zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia rangi zikianzia nyeupe, njano, chungwa, nyekundu ,kijani samawati na zingine zaidi mabango yaliyojuu yanaonyesha bei tofauti, mandhari ya nyuma ina suruari na mashati mengine pamoja na bango ikisisitiza msimu wa punguzo.

Meza ya duka la nguo imejaa mashati ya kiume yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa yamekunjwa kwa umaridadi. Rangi zinatofautiana yakionyesha aina mbalimbali kwa wateja wa ladha tofauti. Juu ya meza kuna bango la matangazo linaloonyesha punguzo la bei hadi asilimia hamsini na tano kwa maandishi mekundu yanayovutia macho.

Sanamu tatu zimesimama kwa mkao dhabiti ndani ya duka la nguo. KIla mmoja umevalishwa kwa mtindo tofauti unaoleta ladha ya mabadiliko kutoka kazini hadi mapongezi. Mmoja amejaa urasmi, mwengine anafuatilia kwa mtindo wa ofisi. Wa mwisho anazidisha mvuto tayari kwa usafiri au mkutano wa jioni.

Duka la mafazi lipo katika harakati. Wateja wanachunguza nguo kwenye vichago, wengine wakiwa karibu na eneo la majaribio. Mabango ya punguzo yanaonyesha lengo la duka. Kuna mchanganyiko wa wateja kutoka jamii mbalimbali, wakiwemo wenye ngozi ya meusi, huku baadhi wakiwa na mitungi ya vitakasa mikono. Hii inachangia tahadhari dhidi ya maambukizi na inaonyesha mutazamo wa usalama. Mandhari hii inaonyesha muonekano wa mfanya biashara anayechanganya biyashara na huduma kwa jamii.

Ndani ya duka la nguo. Nguo mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na vibanda vya kuonyeshea. Mbele, mabango yenye maandishi yanavutia macho na kuangazia punguzo kubwa la bei. Mavazi kama makoti, fulana na sweta za mitindo tofauti zimepangiliwa ili kuvutia wateja wanaopita.

Maonyesho haya ya duka la mitindo yanaangazia muunganiko wa uzuri, punguzo la bei na mvuto wa kununua. Katikati ya onyesho, sanamu limevalishwa mavazi ya kuvutia. Sketi nyekundu, blausi yenye mistari na mapambo ya maua, pamoja na miwani ya jua na kofia pana.

Maonyesho ya duka la mitindo yanaonyesha urembo na usanii wa kupanga bidhaa kwa kuvutia. Katikati, sanamu ya rangi nyeusi imevalishwa vazi la kijivu lililosindikizwa na kofia kubwa ya mduara, mkufu na pochi nyeupe ya maua. Vitu vinavyotoa hisia ya haiba na hadhi. Mwangavu wa dukani unaangazia kila bidhaa zako kwa uzuri na mpangilio wake, unaonyesha usanii katika kuwavutia wateja.

Ndani ya duka la mavazi lenye jumulo wa kisasa na haya kusidarehesa, ninaonyesha ubunifu wa kupanga bidhaa kwa njia ya kubutia. Sakafu ya mbao yenye muundo wa jiometri na rangi ya waridi inaongeza mbuto wa joto na ukarini. Mavazi yenye mitindo tofauti yamepangwa kuhuangaliku. Kwenye rafu, kuanzia mashati ya kitasa, hadi keuni na mikoba. Michiwa vinyambatani na mapambo madogo na vipaze nimbani.

Ngazi ya chuma zimepangwa upande mmoja wa duka za nguo zikitumika kuonyesha mashati yaliyokunjwa kwa ustadi. Katikati mwa fremu kuna reki iliyojaa suruali na sketi zenye rangi za kungaa kama kijani kibichi na manjano yenye mapambo mekundu. Mandhari nzima inatoa taswira ya duka lililojaa rangi, mtindo na mpangilio unaovutia wateja.

Suti nyingi zimepangwa kwa umakini kwenye vipepeo vya plastiki kila moja ikiwa imefungwa kwa rangi tofauti. Mapegi ya suruali yananing'ina chini ya koti la juu yakidokeza kuwa mavazi hayo yamekamilika kwa matumizi rasmi au ya kiofisi. Mzururo wa minyororo iliyoshikilia vipepeo huashiria tahadhari ya usalama au namna ya kutunza mpangilio.

Rafu mbalimbali zimepangwa kwa mistari, kila moja ikiwa na nguo tofauti kama mashati, suruali na makoti ya kike. Zote zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kuta zimepambwa kwa rangi za kuvutia, kwa mtindo wa almasi zikiongeza mvuto wa kipekee wa mandhari ya duka. Zima moto zimewekwa ukutani kwa tahadhari ikionyesha umakini kwa usalama wa mazingira.

Manekini watatu wamepangwa kwenye dirisha la duka la mavazi kila mmoja akiwa amevalia mtindo tofauti. Mbali na mavazi, kuna mabango ya matangazo mbele ya manekini yakionyesha ofa za bidhaa kama vile begi za mgongoni. Mavazi haya yanazingatia mitindo ya kisasa na yanavutia wateja wanaopenda mwonekano wa kisasa na wa mchanganyiko.

Duka la mavazi zilizojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo mashati, magauni na suruali. Mavazi yamepangwa kulingana na rangi na aina huku rangi angavu na laini zikionekana. Mandhari ya duka lina mwonekano wa kisasa likiwa na mwanga mkali na mpangilio safi.

Mandhari ya ndani ya duka la mavazi. Kuna wigo kadhaa wenye mavazi tofauti ikiwemo mashati, suruali na jaketi. Duka linaonekana limepangwa vizuri mavazi yakiwa yamepangiliwa kwa ustadi kwenye vichwa vya wigo na rafu.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi ya wanawake. Kuna rafu na mabanda yaliyojaa nguo mbalimbali zikiwemo sweta, makoti na magauni. Upande wa kushoto kuna nguo za rangi tofauti tofauti. Katikati na upande wa kulia kuna rafu zilizojaa mavazi yaliyokunjwa yakiwemo sweta na makoti laini.

Mlango wa duka la LEVIS, umejikita chini ya nembo nyekundu na nyeupe lenye maandishi makubwa. Ndani manekini zimevalia mavazi mbali mbali. Rafu za nguo zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na mashati na makoti tofauti. Ubao wa matangazo nje ya duka unaonyesha ofa ya punguzwa.

Katika duka la nguo kuna mpangilio mzuri wa mavazi mbali mbali kwani kushoto kuna mashati kadhaa yaliyo tandikwa kwenye raki na kwenye kulia kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa ikijumuisha mashati na suruali za rangi tofauti tofauti.

Duka la mavazi limejaa mashati, magauni na nguo nyingine zilizopangwa kulingana na rangi. Kuna mwangaza mkali kutoka kwenye taa za dari na upande wa kushoto kuna rafu zenye mkoba na vifaa vingine vya ziada. Chumba kina sakafu ya vigae na mpangilio safi.

Gari limeegeshwa kwa utulivu juu ya nyasi kijani likichangia mandhari ya asili iliojaa utulivu. Madirisha yake yaliyotiwa rangi yanadokeza hali ya faragha na starehe. Nyuma yake magari mengine yanaonekana pamoja na watu waliokusanyika labda kwa tukio la kijamii au mapumziko ya asubuhi.

Gari jeupe aina ya Toyota limeegeshwa kwenye eneo la lami likiwa na mlango wa kando wazi unaoonyesha sehemu ya ndani yenye viti vya abiria. Juu ya mlango kuna sticker inayodhihirisha aina ya mafuta yanayotumika. Mandhari ya nyuma ina mimea ya kijani kibichi, majengo ya kawaida na bango linaloashiria huduma ya kifedha inayopatikana karibu. Hali hii huakisi shughuli za kila siku za magari ya usafiri wa umma.

Gari lenye rangi nyeusi limeegeshwa katika eneo lenye magari mengine likiwa limezungukwa na majengo na miti kwa mbali. Juu ya picha maandishi makubwa yanaonyesha msisitizo wa matarajio na ubora wa gari hilo. Kona ya chini kushoto chini kuna maandishi yanayoonyesha bei ya kuanzia.

Gari aina ya toyota la rangi ya fedha limeegeshwa kando ya njia ya udongo. Pembeni ya gari kuna nembo pamoja na maelezo ya mawasiliano ikidokeza kuwa ni gari la huduma za utalii. Mandhari hii ina mchanganyiko wa uzuri wa asili na mandhari ya biashara ya utalii ikionyesha nafasi za safari za utafiti na msisimko wa kuzunguka maeneo ya kuvutia.

Ndani ya jengo la kuuza magari. Magari kadhaa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu na nafasi ya kutosha na mwangaza wa asili. Gari la rangi ya bluu lipo upande wa kushoto na rangi ya nyekundu upande wa kulia na jingine la kahawia likiwa nyuma kidogo. Watu wawili wanatembea kati ya magari hayo labda wakijadiliana kuhusu ununuzi, bei au vipengele vya magari hayo.

Ndani la gari lenye nafasi kubwa. Viti vywa nyuma vinajipanga kwa mistari miwili inayotazama na viti vya mbele. Rangi ya vitambaa vya viti ni kijivu tulivu. Dirisha za pembeni zinachuja mwanga kwa uangalifu zikitoa mwonekano wa nje. Upande wa mbele usukani na sehemu ya dashibodi vinaonekana kwa umbali.

Katika mandhari ya kisasa ya maonyesho ya magari, watu watatu wameketi mezani wakihusika katika shughuli ya makabidhiano. Mmoja akitoa funguo kwa mkono ulionyoshwa wa mnunuzi ishara ya kukamilika kwa mchakato wa ununuzi au upangaji. Karatasi na kalamu zilizo mbele yao zikionyesha kuwa utaratibu rasmi kama kusaini makubaliano zimekamilika.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa mbele ya jengo. Jengo hilo linaonekana kuwa sehemu ya biashara huenda ni duka la magari. Kioo cha mbele cha gari kina sticker inayoonyesha kuwa gari linauzwa. Pembeni yake kuna gari jingine jeupe lililoegeshwa. Picha hii inaleta hisia za mitindo ya magari kasi na urahisi wa maisha ya mijini.

Gari la zamani linaegeshwa juu ya barabara ya mawe ya mviringo likiwa na mwili ya rangi ya kijivu yenye kung'aa. Magurudumu yake yana nyuzi za mbao na matairi meusi na taa kubwa za mviringi ziko mbele. Viti vya ndani vimefunikwa kwa ngozi nyeusi na sehemu ya juu ya gari iko wazi bila paa.

Magari kadhaa yenye rangi tofauti, yamepangwa kwa ustadi katika ukumbi wa maonyesho wa uuzaji wa gari. Sakafu yenye vigae na mbao uongeza mwonekano wa kisasa, huku madirisha makubwa yanavyoruhusu mwangaza wa asili kuangaza kila kona kwa uzuri. Mpangilio umepigwa na unavutua hisia ya vilimwa iliyo ratibiwa vizuri.

Gari jeupe, aina ya Honda, limeegeshwa kwenye eneo la lami lililowazi likionekana kutoka upande wa mbele kushoto. Nambari za usajili zinasomeka. Sehemu ya juu la gurudumu la mbele ina alama ndogo ya kipigo, ikiashiria jeraha la awali au kugusana na kitu kigumu.

Gari aina ya toyota ya rangi ya fedha, limeegeshwa katika eneo la lami. Mbele ya jengo lenye mabango ya biashara. Namba ya usajili na gari linaonekana katika hali nzuri. Watu kadhaa wamesimama karibu na jengo, wakionekana kushiriki kwenye shughuli au kusubiri huduma.

Magurudumu matatu ya gari yamewekwa juu ya sakafu ya zege huku moja likiwa linachuchumiwa kwa mji ya msukumo wa nguvu ikiwa na povu na unyevunyevu unaoashiria hatua ya usafishaji. mandhari hii inaonyesha huduma ya nje ya usafi wa magari.

Ndani ya gari aina ya Toyota sehemu ya mbele imepangwa kwa mpangilio wa kisasa. Taswira hii inaonyesha hali ya gari lililotunzwa vyema ikiakisi matumizi ya mara kwa mara pamoja na matengenezo ya mara kwa mara.

Ndani ya gari hili jeupe, viti vya nyuma vya ngozi vimepangwa kwa usafi na nadhifu ikiwa na nafasi ya kutosha kwa abiria. Milango ya upande imefunguliwa ukifichuwa sehemu ya viti vya mbele na sakafu iliyo na mikeka iliyowekwa vizuri. Mwanga wa asili huingia kupitia paa la jua na madirisha ukitia mwangaza wa kuvutia ndani ya gari.

Ndani ya kiwanda kikubwa kilichoangaziwa kwa mwanga wa asili kutoka paa la juu. Safu ya mabasi yanayoundwa iko katika hatua mbalimbali za uundaji. Baadhi tayari yamepakwa rangi kama manjano huku mengine yakiwa bado meupe yakisubiri mabadiliko yanayofuata kwenye mstari wa uzalishaji.

Gari jeupe lime egeshwa kwenye nyasi karibu na gari lingine la rangi ya fedha . Pembeni watu kadhaa wanatembea huku na huko kwa mbali mahema meupe yamepandishwa kana kwamba kuna tukio maalum lilio endelea labda hafla ya kijamii.

Ndani ya gari hili viti vya mbele vya dereva na abiria vimepambwa kwa kitambaa cha kijivu kilicho na mipasuo meusi na upambaji wa urembo wa uzi mweupe. Mlango wa upande wa dereva umefunguliwa ukitoa mwonekano mzuri wa usukani na sehemu ya kati ya gari ambayo ina sehemu za kuhifadhi na viendeshi vya kudhibiti.

Gari jeupe la mizigo limeegeshwa kando ya jengo la kisasa lenye mistari ya rangi mbalimbali inayopanda wima kutoka sakafuni. Gari hilo lina madirisha ya nyuma yenye kiza cheusi kinachong'aa kidogo chini ya mwanga wa mchana.

Gari la rangi ya fedha limesimama kando ya pump za mafuta kwenye kituo cha kujazia mafuta. Pembeni kuna magari mengine ya kisubiri huduma mandhari ina uhalisi wa kila siku ikiakisi maisha ya haraka na shughuli zinazo endelea kwa utaratibu ulio pangika.

Ndani ya karakana kubwa ya viwanda, miili ya basi au magari ya umma inaonekana ikikamilishwa au kupakwa rangi. Kuna magari sita, sakafu imepangwa kwa mistari ya manjano na kijani. Huenda ikionyesha maeneo tofauti ya kazi au njia ya usalama.

Hapa ni nyasi na miti ya kijani. Magari kadhaa yameegeshwa kwa mpangilio wa kawaida. Gari la usuzi lenye muundo wa kisanduku inasimama mbele. Pembeni kuna gari jeupe na gari jeusi ndogo yote yakiwa yameegeshwa kwa utulivu.

Gari lenye rangi lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi likiwa kinaelekezwa upande wa kushoto na kuonyesha umbo lake lake la pembeni kwa uwazi. Magari mengine yapo nyuma huku watu wachache wakiwa wamesimama karibu labda wakijadiliana au wakipumzika.

Mtu aliyesimama kwa ustadi kando ya gari jeusi ,anasalia na umakini wa hali ya juu. Mkono mmoja umegusa kitasa cha mlango kama ishara ya maandalizi ya safari, au kitendo cha kujitwika majukumu mapya. Nuru ya asili kutoka madirishani inatoa mwangaza safi, ikisisitiza hali ya kipekee na kisasa ya jumba hilo la magari.

Magari matatu yamegeshwa juu ya nyasi zenye kijani kibichi yakizungukwa na mazingira ya asili yenye utulivu. Magari haya yanaonekana kuwa ya kibinafsi kila moja likiwa na rangi na muundo tofauti. Mwanga wa asubuhi unapenya kupitia matawi ukitoa mwonekano wa asili na wenye utulivu wa mazingira ya mashambani.

Katika mandhari ya wazi yenye majani magari kadhaa yameegeshwa pembeni mwa uwanja wa kijani. Karibu na magari haya kuna watu wamesimama na wengine wamekaa wakionekana kushiriki mazungumzo au mapumziko ya pamoja. Miti mirefu ya asili iko nyuma yao ikiashiria mazingira ya mtaa wa pembeni au eneo lenye utulivu wa kijijini.

Picha inaonyesha jengo la kisasa la magari ya Hyundai lenye kuta za vioo na nembo kubwa ya kampuni hiyo juu ya mlango. Mbele ya duka kuna magari mawili yaliyoegeshwa moja jeupe upande wa kushoto na jingine jeusi upande wa kulia. Mazingira haya yanaashiria eneo rasmi la biashara ya magari linalotoa huduma kwa wateja wanaotoa ubora na ubunifu.

Viti vya nyuma vya gari vimepambwa kwa kitambaa cha kijivu na cheusi. Viti vitatu vinaonekana na cha katikati kina sehemu ya mkono inayoweza kukunjwa. Mlango wa gari na madirisha yanaonekana pia, yakifichua mandhari ya nje yenye kijani kibichi na uwanja. Muundo wa viti unaonyesha mpangilio wa kawaida wa gari la abiria, bila maelezo yanayoashiria matumizi ya kipekee.

Magari ya aina ya Mistubishi Lancer yamepangwa kwa mstari ndani ya geregi au sehemu ya maoneysho. Magari haya yamepangwa ka mfululizo huku sehemu ya mbele ya kila gari ikielekea kamera.

Magari kadhaa yanaonyeshwa yakiwa na miundo na rangi tofauti. Watu wanatembea wakichunguza magari na kuzungumza na wahudumu wa duka. Mazingira yana mwonekano wa kisasa yenye madirisha makubwa yanayoruhusu, mwangaza wa asili kuingia. Pia kuna viti na meza zilizopangwa kwa mashauriano ya wateja, pamoja na mabango na maelezo ya matangazo kuhusu magari. Picha hii inatoa taswira ya mazingira ya duka la magari, jambo linaloweza kuvutia wale wanaotaka kununua gari.

Gari la rangi ya kijivu limeegeshwa chini ya paa la chuma huku mlango wa mbele kushota ukiwa wazi, muonekana wake ni safi na angavu likionyesha hali nzuri ya uhifadhi, mazingira yana changamana na muonekana wa kimya na utulivu yakionyesha mwelekeo wa matengenezo au uhifadhi wa magari.

Gari linaonyesha sehemu ya ndani hasa eneo la dashibodi na usukani. Usukani una nembo ya Subaru katikati na unaonekana kuwa umechakaa upande wa juu kulia. Dashibodi lina onyesho la kidijitali linaloonyesha kituo cha redio. Jumla ya mwonekano wa ndani inadhihirisha matumizi ya kawaida ya gari hili kwa safiri.

Ndani ya gari lenye muundo wa kisasa viti vya mbele vya dereva na abiria vinaonekana vikiwa vimefunikwa kwa mchangayiko wa kitambaa na ngozi nyeusi. Mlango wa gari uko wazi ukionyesha Dashboard yenye mwonekano wa kuvutia usukani na sehemu ya kati ya udhibiti. Mandhari yote inaonyesha hali ya usafi na utunzaji mzuri wa gari.

Tatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, huku miti na vichaka vikiwa katika mandhari ya nyuma. Magari haya yamepangika kwa mstari. Gari la kushoto ni jeupe, gari la katikati ni jeusi na gari la kulia ni bluu. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili huenda ni bustani au uwanja wazi.

Lori la kusafirisha magari liko barabarani. Lori hilo limebeba magari mawili, moja juu na jingine chini. Magari mengine yanaonekana mbele ya lori hilo yakielekea upande mmoja wa barabara. Muundo wa lori hilo unaonyesha teknolojia ya usafirishaji wa magari.

Gari aina ya KIA lenye rangi ya kijivu limesimama mbele ya lango lenye mapambo ya kipekee. Taa zake za mbele zimewashwa na nembo KIA inaonekana wazi katika sehemu ya mbele ya gari. Nyuma ya gari kuna lango lenye muundo wa kisanaa na miti midogo inayo ongeza mandhari ya kijani.

Tundu linarekebishwa likiwa bila mlango wa mbele. Mtu anatumia kifaa, labda mashine ya kusafisha kwa nguvu au dawa ya kunyunyizia kufanya kazi, kwenye sehemu ya ndani ya gari. Mazingira yanaonesha kuwa ni karakana au eneo la matengenezo na kuna magari mengine na vifaa tauni.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya duka la magari wakizungumza kwa furaha. Aliyevaaa koti la bluu anaonekana kuwa mteja na aliyevalia suti rasmi anaonekana kuwa muuzaji wa magari akimwelekeza kwa ishara ya mikono.

Eneo hili la soko lina shughuli nyingi watu wakifanya manunuzi au kuandaa bidhaa kwa mauzo mtu mmoja anaonekana akipanga nguo kwenye toroli huku meza na vibanda mbali mbali vikiwa na mavazi ya rangi tofauti mandhari ina uhai wa soko la kawaida mahali ambapo bidhaa hutolewa kwa wingi na maisha ya kile siku huendelea.

Kwenye mazingira ya soko wazi, banda hili la viatu limeandaliwa kwa njia ya ubunifu likiwa limejengwa kwa kutumia turubaini na miti ya mbao. Viatu vya aina mbalimbali vimepangiliwa kwa ustadi vingine vikiwa vimetundikwa kwenye nyuzi huku vingine vikiwekwa kwenye rafu za mbao. Sehemu ya chini ina ndoo vyombo ambavyo huenda hutumika kwa kuosha au kuhifadhi viatu.

Kreti nyingi za mbao zimepangwa kwa safu ndani ya soko la ndani, kila moja ikiwa imejaa mikungu ya ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya manjano, kijani na baadhi zikiwa na madoa ya kahawia. Watu kadhaa wako nyuma ya kreti hizo, wengine wakionekana kuuza au kununua; wakishiriki katika shughuli za kila siku za soko.

Katika sehemu hii ya soko, kreti kubwa ya waya imejaa soksi za aina mbalimbali na rangi tofauti . Zimepangwa kwa wingi bila mpangilio maalum zikionekana kama zimekusanywa kwa ajili ya kuchambuliwa, kuuzwa kwa bei ya jumla au hata kuchakatwa upya.

Katika eneo la soko lenye pilikapilika za biashara, meza ya wazi imejaa bidhaa mbalimbali. Kuna mitungi ya chai, na sufuria za chuma zilizopangwa kwa ustadi. Vyombo vya plastiki kama vikombe, sahani, na mabakuli vinaonyesha mseto wa rangi wa kuvutia. Vipo pia visu vya jikoni vilivyochomekwa kwenye ndoo moja. Kando kuna nyembe, miswati, na vichujio vya plastiki. Mandhari hii inatoa taswira ya mazingira ya soko, yenye biashara mbalimbali zinazopatikana kwa urahisi.

Banda hili la soko limejaa matunda na mboga safi zilizopangwa kwa ustadi na kuvutia macho. Ndizi zimefungwa na kutundikwa juu kwa mitindo wa kuvutia huku nyanya zikiwa katika kisanduku chekundu. Karoti, pilipili hoho za kijan, mahindi na viazi vimepangwa kenye maboksi na mifuko mikubwa. Watu wanaonekana wakipita au wakfanya ununuzi; dalili ya shughuli hai ya sokoni.

Mandhari hii inaonyesha duka la sanaa ya asili ya kiafrika lililo jaa kazi za mikono zenye rangi na muundo wa kipekee. Vinyago vya mbao, sanamu za binadamu na wanyama pamoja na maski zilizo chongwa kwa ustadi mkubwa zimepangwa kwenye rafu na ukuta.

Meza ya soko imejaa vitu vya kupendeza vinavyong'aa kwa rangi na ubunifu. Mikufu na bangili zimening'inizwa kwa ustadi. Kila moja ikiwa na mchanganyiko wa rangi. Nyuma ya vitu hivyo kuna mikoba ya ngozi iliyotengenezwa pia kwa ustadi. Maangavu ya jua yanacheza juu ya bidhaa yakileta uhai kwa maonyesho hayo. Mandhari inatoa hisia ya msisimko wa soko la wazi.

Hii ni mandhari ya soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wamekusanyika. Wengine wakiwa wamesimama wenigne wakiwa wameketi chini wakipanga au kuuza bidhaa zao. Mazao mbalimbali za vyakula vimepangwa kwa wingi yakiwemo nyanya, ndizi, biringanya na mboga za majani. Mifuko na vyombo vya plastiki vimejaa mazao vikiwa vimewekwa ardhini au karibu na wazuaji. Wanunuzi na wauzaji wanaonekana wakijadiliana bei au kuchagua bidhaa.

Korido nyembamba ya soko au bazaar ambayo imepambwa kwa bidhaa za sanaa na mikono ya kienyeji. Kushoto, kuna uchoraji wa mandhari ya asili, wanyama na mandhari za maisha ya kila siku, vikapu vya kufuma, vitambaa na mapambo ya yaliyoning'inizwa ukutani. Kulia kuna picha za watu, mandhari ya miji na michoro mingine. Watu kadhaa wameonekana wakitembea au kukaa, wengine huenda wauzaji, wengine wanunuzi.

Taswira hii inaonyesha soko la ndani lililojaa shughuli nyingi. Kuna vibanda mbalimbali vya wauzaji waliopanga bidhaa zao kwa mpangilio mzuri. Watu wanatembea na wengine wanazungumza na wauzaji wakichagua bidhaa wanazotaka kununua.

Maeneo ya soko yenye matope yanaonyesha nyanya, pilipili hoho na mazao mengine yakiwa yamepangwa ardhini. Sanduku la mbao limewekwa katikati ya bidhaa hizo labda kwa kuhifadhi au kupanga mazao zaidi. Wauzaji wameketi nyuma ya bidhaa zao wakiwa na mifuko na vyombo vya plastiki vilivyokusanya sehemu ya mazao.

Banda la sokoni limejaa bidhaa za mazao safi na asilia zikionyesha kwa namna ya kuvutia na iliyojaa utajiri wa kilimo, na kikapu kikubwa kilichojaa vitunguu saumu vyeupe vinavyo metameta na kreti ya plastiki ya kijani iliyojaa tangawizi. Pembeni kuna gunia la kijani na nyeupe lililojaa mizizi iliyokaushwa au vikokoto vya viazi vilivyokaushwa na kikapu kingine kimejaa mbegu au vitungu vidogo vya kupanda. Mandhari hii inaonyesha anwai ya mazao sokoni.

Sanduku la soko lililojengwa kwa miti na paa la bati linaonyesha bidhaa mbalimbali za mikono. Kando kando kuna viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga za rangi tofauti huku meza ikiwa imejaa bangili, mikufu na vitu vingine vya mapambo. Vinyago vya mbao vilivyopakwa rangi na sanamu ndogo za wanyama vimepangwa kwa ustadi. Mtu aliyevaa mavazi ya waridi na kilemba anatazama bidhaa hizo kwa makini upande wa kulia.

Eneo hili la soko lina shughuli nyingi, watu wakifanya manunuzi au kuandaa bidhaa kwa mauzo. Mtu mmoja anaonekana akipanga nguo kwenye toroli, huku meza na vibanda mbalimbali, vikiwa na mavazi vya rangi tofauti. Mandhari ina uhai wa soko la kawaida, mahali ambapo bidhaa hutolewa kwa wingi, na maisha ya kila siku kuendelea kwa ari.

Rundo la vikapu na vikuku vya vienyeji ilimepangwa kwa uzuri likitoa mandhari ya kuvutia yenye rangi angavu kama buluu, nyekundu, njano, kijani, rangi ya chungwa na nyeusi. Vikapu vimetengenezwa kwa ustadi kwa kutumia nyuzi mbalimbali zikiwa na mapambo ya kupendeza na mifumo ya kipekee.

Banda la sokoni limejaa mitungi na vyombo vilivyojaa viungo mbalimbali. Kila chombo kimepangwa kwa mpangilio na baadhi ya bidhaa zikiwa tayari zimefungwa au kutumbukizwa kwenye chupa. Mandhari inatoa hisia ya utajiri wa utamaduni za upishi mahali ambapo harufu, rangi na ladha huungana katika Safari ya mapishi ya kienyeji na kisasa.

Ndizi zilizojaa kwenye vigunia na vikapu vilivyowekwa kwenye mpangilio. Zimetawala mandhari hii, zikiwa katika hatua tofauti za kukomaa, kutoka kijani kibichi hadi manjano yaliyoiva. Ndizi hizo zinaashiria bidhaa kuu inayouzwa sokoni. Watu wachache wamesimama kwa karibu, wakiendesha shughuli zao kwa ari.

Meza ya soko imejaa mazao safi ya kilimo. Kuna matango, nyanya, pilipili hoho, vitunguu, viazi na mengineyo yaliyopangwa kwa nadhifu ndani ya vikapu na masanduku ya plastiki. Kila aina imepangwa kwa utaratibu, kurahisisha wateja kuchagua wanachohitaji kwa haraka.

Mabunda ya kabichi zimetawala mandhari hii kwa wingi wa kuvutia. Zimepangwa ardhini, mengine zikiwa ndani ya magunia makubwa yaliyotandazwa kwenye eneo la wazi. Watu wachache wamesimama karibu, wengine wakishughulika kupakia au kupanga, wakionekana wameshikana katika shughuli ya soko la nafaka au mnada wa mazao ya shambani.

Katika sehemu ya wazi ya soko, watu wamejikusanya wakiwa katika shughuli mbalimbali. Wengine wamesimama wakichagua bidhaa huku wengine wameketi chini karibu na rundo la viazi, viazi vitamu na mboga zilizopangwa ardhini kwa ustadi. Soko hili linaonekana kuwa hai.

Chini ya paa la mabati ni meza ya mbao iliyopambwa kwa mapambo ya mikono ya kipekee vikuku, herini, mikufu na mapambo mengine ya kuvutia. Mpangilio wa vifaa hivyo umefanywa kwa ustadi umbo lenye herini limesimama vizuri vikuku vimewekwa kwa safu na mikufu imetundikwa kwa namna inayoonyesha uzuri wake.

Katika mazingira haya ya wazi, shughuli za mikono zinaendelea kwa bidii. Upande wa kushoto, mzigo wa vipande vya miviringo vya plastiki vimepangwa kwa ustadi karibu na tanki kubwa jeusi la maji. Katikati na kulia, watu kadhaa wamejishughulisha kwa meza za mbao. Sakafuni kuna gunia kubwa la kijani na njano na vitu mbalimbali vilivyotapakaa vinadokeza shughuli za uundaji. Mandhari ina uhai wa kazi za sulubu za kila siku.

Meza ya mbao imefunikwa kwa vitenge vya rangi tofauti juu yake zikipangwa kwa usafi. Mikufu ya shanga, vikuku, herini na funguo za mapambo zilizojaa rangi angavu. Pembeni mikanda mbalimbali imetundikwa kila mmoja ikiwa na muundo wa kipekee. Mpangilio huo unadhahirisha kazi za soko na ubunifu wa kisanii.

Mazao safi ya kilimo yamepangwa kwa ustadi kwenye meza ya soko. Pilipili hoho za kijani zimewekwa kwenye sanduku la njano. Matango yamepangwa kwenye sanduku la kijani. Nyanya nyekundu zimejaa kwenye chombo cha plastiki, na karoti ndefu zenye rangi ya machungwa zipo kwenye sanduku la njano. Pembeni kuna viazi kwenye sanduku zenye rangi ya kahawia pamoja na maharagwe mabichi. Mandhari inaonyesha kabichi, matango mengine na mazao mengine ya kigeni.

Banda la maua limesimama sokoni likiwa chini ya kivuli cha kijani kibichi huku tunaona mitungi mbalimbali ikiwa imejaa maua ya rangi tofauti. Watu wawili waliovaa koti ya buluu wanashugulikia maua kwa ustadi wakiyapanga na kuyatayarisha kwa ajili ya wateja. Chini ya banda kuna mabati ya maua na majani yakionyesha shuguli nyingi na kazi ya kila siku usiokoma.

Ndani ya jengo lenye dari ya juu na madirisha makubwa. Maduka na vibanda vimepangwa kwa ngazi tofauti, sakafu ya chini na ya juu. Ikiwa ni soko la kisasa lenye harakati nyingi. Bidhaa za nguo, mapambo na vitu vingine vya rejareja zimepangwa kwa umaridadi kwenye meza na rafu, huku watu wakitembea kati ya vibanda au kusimama kuchagua wanachopenda.

Soko la ndani linaonyesha meza na rafu zilizopangwa kwa matunda na mboga mbali mbali. Ndizi zimetanda juu huku meza zikiwa na mazao kama: maembe, machungwa, nanasi na mparachichi, baadhi yakiwa yamepangwa kwenye kreti za mbao na plastiki. Watu waliovaa makoti ya kijani, huenda wauzaji, wapo nyuma ya meza wakishughulika na wateja au bidhaa.

Magunia makubwa yaliyojaza nguo yamefungwa kwa plastiki ya wazi na kufungwa kwa mikanda mieusi kila gunia limebeba aina mbali mbali za mavazi na mengine yana label za manjano magunia hayo yamepangwa juu kwa juu kwa eneo linaloonekana kama gala au sehemu ya kuhifadhi bidhaa rangi ya mazingira pamoja na mpangilio wa magunia huashiria utaratibu wa biashara ya nguo kwa kiwango kikubwa.

Ndani ya jengo lililojaa vibanda vingi vya kufanyia biashara. Kila kibanda kimefunikwa kwa magunia au vitambaa vikubwa huenda kwa ajili ya kulinda bidhaa au kuashiria mahali hapo haufanyi kazi kwa sasa. Taswira hii inazungumza kuhusu nafasi ya soko.

Meza ya kuuza matunda imepambwa kwa aina mbali mbali za matunda safi yakiwemo machungwa, maabulo, nanasi na maembe yaliyopangwa juu ya meza ya mbao iliyolindwa kwa turubai jeusi. Vikundi vya ndizi zimening'inizwa juu vikivutia macho na kuongeza rangi. Sanduku na kreti zipo chini ya meza zikionekana kuwa na matunda au mboga ya ziada. Mandhari ya jumla inaonyesha masoko ya kawaida ya mitaani.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina tofauti umewekwa kwenye meza. Vimepangwa kwa namna isiyo rasmi lakini ya kuvutia vikionyesha wingi wa rangi kama samawati, pinki, kijani, njano na nyeusi. Mazingira yanadhihirisha mandhari ya soko au eneo la uuzaji mitaani.

Watu wengi wanatembea kwenye njia ya katikati ya soko la wazi lililojaa shughuli. Upande wa kushoto kuna vibanda vinavyouza blanketi na vitambaa vya rangi mbalimbali huku kulia kuna mavazi yamepangiliwa kwa ustadi kwenye stendi. Wengine wamesimama wakijadiliana na wauzaji. Mchanganyiko wa kelele, rangi na mienendo ya watu unaumba mazingira hai yanayoonesha maisha ya kila siku kwenye soko.

Maua ya rangi rofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Mbele kuna maua ya manjano kwa makundi, huku kulia kukiwa na maua ya zambarau. Nyuma kuna maua ya pinki yanayotengeneza mwonekano wa kupendeza. Upande wa kushoto juu, kuna kontena la kijani ikiashiria mazingira ya biashara au sehemu ya maonyesho ya maua.

Michoro mbalimbali yenye mandhari ya kitamaduni imepangwa kwa ustadi katika soko la sanaa. Picha zinazoangazia maisha ya kiafrika ikiwemo watu waliovalia mavazi ya kitamaduni, wanyama kama simba na tembo na taswira za vijiji zinatingeneza mandhari yenye rangi angavu. Michoro mengine imeegeshwa ukutani huku mengine ikiwa mezani.

Soko la nje lililochangamka lina safu za vibanda vinavyouza matunda mboga mboga na mazao mengine. Vibanda viko pande zote za barabara nyebamba na watu wanatembea huku wakinunua bidhaa kutoka kwa wauzaji.

Soko la mboga likiwa na bidhaa mbalimbali za chakula. Meza imegawanywa katika sehemu tofauti kila mmoja ikiwa na aina tofauti ya mboga. Kutoka kushoto kuenda kulia, kuna viazi, vitunguu vyekundu na nyanya. Manthari inaonyesha soko lenye bidha, safi za chakula likisisitiza utofauti na ukuingi wa mazao yanayopatikana katika mazingira ya biashara ya mboga.

Soko la ndani lenye vibanda mbalimbali vya bidhaa na chakula. Sehemu za mbele zina vikapu, vyombo vya plastiki na bidhaa nyingine. Kuna bango pamoja na maelezo ya mawasiliano. Upande wa kulia kuna vibanda vinavyouza matunda na mboga vikiwemo ndizi, mananasi na mazao mengine.

Soko ya ndani yenye vibanda vingi vya bidhaa tofauti ikiwa na pamoja na nguo, vitambaa, maua na bidhaa nyingine. Watu wanatembea kati ya vibanda wakinunua huku wauzaji wakipanga na kuuza bidhaa zao. Mwanga mwingi unaleta uzuri wa rangi na maisha kwenye soko hili lenye shughuli nyingi.

Magunia mengi ya vitunguu yamepangwa katika sehemu mbalimbali ya soko. Soko hili lina paa kubwa lililoshikiliwa na nguzo na kuna watu wengi wakifanya shughuli kama kuchambua, kufunga na kuuza vitunguu hivyo.

Mandhari ni ya soko la matunda na mboga lililo na vibanda vingi vya kuuza mazao. Kuna safu za vibanda vikitenganishwa midogo na mboga zilizopangwa Kwa uangalifu. Miongoni mwa mazao yanayopatikana ni vitunguu, viazi, nyanya, karoti na mboga za majani. Pia kuna vikapu na magunia yaliyojaa mazao. Wauzaji wachache wanaonekana wakiwa nyuma ya vibanda wakiwahudumia wateja wanaojadiliana bei na kuchagua bidhaa.

Duka la vitu vya mapambo lina rafu za mbao zilizojaa shanga na mikufu ya rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio maridadi. Rangi zinazojitokeza zaidi ni nyekundu, kijani, buluu, nyeusi na njano. Nje ya duka kuna watu wawili waliovaa mavazi yenye muundo tofauti. Mandhari inaonyesha shughuli za kibiashara na barabara inatoa hisia ya harakati za kila siku za watu.

Soko lenye pilka nyingi ambapo ambapo vikapu vikubwa vimejaa matunda na mboga za ina mbalimbali. Ndani ya vikapu kuna viazi, nyanya, vitunguu na mazao mengine yenye rangi za kuvutia. Watu wamejazana sokoni, baadhi wakiuza wengine wakichagua bidhaa, wanazo taka kununua. Miavuli kadhaa imetandikwa ikitoa kivuli kwa watu na bidhaa. Manthari inaonyesha shughuli muhimu za biashara ya chakula, ikiakisi sehemu kubwa ya maisha ya kila siku katika jamii.

Mabunda kadhaa ya ndizi yamepangwa juu ya uso fulani, huenda Kwa ajili ya kuuzwa au kuonyeshwa. Ndizi zina tofautiana katika ukomavu, baadhi zikiwa na manjano zaidi huku zingine zikiwa na madoa ya kahawia. Mazingira yanaonyesha sehemu ya soko au sehemu ya biashara ya matunda.

Katika jengo la ghorofa mabango kadhaa ya kibiashara yanatangaza nafasi za upandaji. Juu kabisa kuna bango linalotoa matangazo likiorodhesha chaguzi kama vile maduka, ofisi na vyumba vya kulala. Anga ni safi na lina wawingu machache vikikamilisha mandhari ya mtaa wa biashara wenye fursa nyingi.

Ubao wa matangazo uliowekwa mbele ya jengo lenye ukuta wa mawe na sehemu iliyopakwa rangi ya manjano unatangaza upangishaji wa nyumba ya vyumba viwili. Maneno yameandikwa kwa wazi yakifuatwa na taarifa za mawasiliano, tovuti ya kampuni na nambari mbili za simu.

Jengo la ghorofa mbili lenye rangi ya kijivu na manjano linaonyesha usanifu wa kisasa unaochanganya mvuto wa starehe na ustawi wa mazingira. Sehemu ya juu ina balkoni yenye uzio wa chuma mweusi. Bustani iliyo mbele imetunzwa kwa uangalifu. Imejaa vichaka vya kijani pamoja na maua ya manjano yanayong'aa.

Mandhari ya makazi inaonyesha nyumba kadhaa zenye paa za mteremko zikiwa zimejengwa kwa mpangilio wa wastani. Nyumba moja yenye uzio wa tofali inaonekana kwa uwazi. Sehemu ya mbele ina nyasi kavu na udongo uliofifia ikiashiria msimu wa kiangazi. Mbali kidogo anga lina mawingu machache yanayopitisha mwangaza hafifu. Taswira hii huleta hisia ya utulivu wa makazi ya kawaida, maisha ya kijijini au vitongoji.

Majengo mbalimbali ya mjini yanaonekana yakisimama kwa karibu. Kamera ya usalama iko juu ya ukuta wa jengo hilo ikiangalia mbele. Katikati, jengo la kijani lina madirisha mengi na paa lenye uzio wa wavu, unaoashiria hatua za kiusalama. Kulia jengo jeupe lina mapambo ya usanifu wa jadi kama nguzo na ukingo uliopanda. Anga ni la mawingu mepesi na mazito yaliyochanganyika.

Jengo la ghorofa linaonekana hapa .Vinaonyesha mchanganyiko wa usanifu wa kisasa na matumizi ya vitendaji vya kila siku. Kuta zake zimepambwa kwa rangi ya kijivu huku vidirisha vikiwa na miraba miekundu yaliyozunguka fremu zake. Muundo unaoleta mwonekano maridadi na wa kuvutia.

Jengo hili linaonyesha fursa nyingi za makazi na biashara. Bango kubwa linaorodhesha aina mbalimbali za nafasi zinazopatikana, maduka, ofisi na vyumba vya kulala, viwili na kimoja. Kwa upande wa kushoto, bendera huongeza ladha ya kibiashara, ikiashiria uwepo wa bidhaa au huduma zinazouzwa au kuwakilishwa hapo.

Kwa mbali majengo ya ghorofa yenye rangi tofauti tofauti kama njano, kahawia na kijivu yanasimama kama alama ya ukuaji miji. Miti ya migomba na mimea mingine ya kijani iliyopo karibu na majengo inatoa mandhari ya kuvutia na maingiliano Kati ya mazingira ya asili na maendeleo ya binadamu.

Bango kubwa limetundikwa juu ya jengo, likitangaza huduma ya mikopo inayotolewa kwa dhamana ya hati miliki ya ardhi. Pembeni kuna maelezo ya mawasiliano. Mandhari hii huwasilisha ujumbe wa fursa ya kifedha kwa watu wanaomilika ardhi, ikisisitiza uwezo wa kupata mkopo mkubwa kwa haraka kupitia njia rasmi.

Jengo la rangi ya manjano na bluu linaonekana likiwa na madirisha mengi ya umbo la mstatili. Ukuta wa bati umesimamishwa karibu nalo ukiwa na alama za kutu na mikunjo unaodokeza uzee au matumizi ya muda mrefu. Anga ni safi likiwa na mawingu mepesi ya asubuhi. Mwanga wa juu unapiga uso wa jengo, ukilifanya lionekane lenye mwonekano wa kupendeza.

Jumba hili la matofali lenye paa la vigae jekundu linaonekana kutuzwa vizuri likizungukwa na nyasi za kijani zilizokatwa kwa ustadi. Dirisha kubwa lenye mapazia meupe linaongeza mwanga wa asili na mwonekano wa ukarimu uku njia ya mawe inayopinda ikiongoza hadi lango la mbele, ishara ya upangaji uliolengwa.

Tangazo kubwa limefungwa kwenye eneo la wazi likiwaalika wawekezaji na wafanya biashara kwa ofisi za kisasa ,zenye huduma za hali ya juu. Picha ya jengo inaonyesha usanifu wa kisasa, na ndani kuna muonekano wa nafasi za ofisi ,zilizo wazi .Safi na zinazofaa kwa biashara ya kiwango cha juu.

Ukuta huu wa matofali umejengwa kwa ubunifu wa kipekee ambapo matofali mekundu ya kijivu yamepangiliwa kwa mtindo wa kushonwa unatoa maonekano ya kuvutia na usiokua wa kawaida mpangilio huu hauonyeshi tu umahiri wa fundi bali pia hulinda na pia kupendezesha wakati mmoja.

Majengo mawili marefu yamesimama kwa mahali katikati ya jiji. Moja likiwa na mpangilio wa kisasa wenye dari iliyopinda linalovutia kwa rangi, huku jingine likiwa na uso wa vioo vingi unaoakisi mwanga wa asubuhi. Mbele miti ya kijani na nguzo za umeme zinasimama kimya, kimya zikiambatana na maisha ya kila siku ya jiji. Mandhari yote huashiria mseto wa maendeleo ya miji na maisha ya kawaida ya wakazi wa jiji.

Njia nyembamba enye rafu zilizojengwa ukutani pande zote inaonekana kwa sehemu ya ndani ya nyumba au jengo la kisasa. Kila rafu imeangaziwa kwa taa zikitoa mandhari ya kuvutia na ya kisasa. Mwisho wa njia pia kuna dirisha lenye vio vya barafu vikitoa mwanga wa asili huku vikidumisha faragha.

Bango kubwa la tangazo limefungwa kwenye uzio wa mabati. Matangazo hayo yanajumuisha orodha ya huduma zinazopatikana kama vile maduka ya rejareja, vibanda vya biashara, sehemu ya mazoezi ya mwili na maegesho. Juu ya tangazo kuna majina ya chapa maarufu zikiashiria ushirikiano wa kibiashara.

Makazi ya kisasa yamejipanga kwa ustadi. Kila moja likiwa na sakafu kadhaa na roshani zinazojitokeza kwa uwazi. Rangi za kijivu na nyeupe zinatoa hisia ya utulivu na usafi wa muonekano. Eneo la mbele lina sehemu ya maegesho iliyowekwa vizuri ikiwa na alama za kuegesha pamoja na maeneo yaliyopambwa na mimea midogo ya rangi ya kijani.

Gari jeupe limeegeshwa mbele ya kibanda kidogo katika eneo la majengo mawili makuu ya nyuma. Jengo moja ni la gorofa nyingi lenye rangi ya kijivu na njano. Jengo la pili ni la rangi ya manjano angavu, lenye madirisha mstatili na muundo rahisi zaidi. Eneo linalozunguka lina nyasi ndefu na ukuta wa mawe huku nguzo na nyaya za umeme zikipita juu kwa mfululizo.

Nyumba ya ghorofa moja iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya mkaa inaonekana ikiwa na paa jeupe lenye mwelekeo wa pande tatu na ukingo mwekundu. Uwanja wake umetandazwa kwa kokoto na umezungukwa na mimea ya mapambo iliyoandaliwa kwa ustadi kando ya ukuta.

Nyumba ya makazi imezungushiwa ukuta wa mawe uliozibwa juu na nyaya za senyenge kwa ajili ya usalama. Juu ya ukuta huo kuna matangi mawili makubwa ya kuhifadhi maji yaliyowekwa juu ya matairi ya chuma. Nyumba yenyewe ina paa jekundu la baraza lenye nguzo nyeupe mbele. Mbele ya kuta kuna mti mdogo na vichaka vidogo vya mapambo. Anga ni safi lenye mawingu mepesi yakiongeza mwonekano wa utulivu na hali ya kawaida ya makazi

Jengo la biashara lenye ghorofa linaonekana likiwa na biashara mbalimbali upande wa mbele. Mbele kabisa kuna maonyesho ya vigae na vifaa vya ujenzi vilivyopangwa katika safu, vikionyesha rangi na aina tofauti. Mabango makubwa yamebandikwa juu ya kila duka yakitangaza huduma zao, zikiwemo bidhaa za ujenzi, huduma za usanifu wa ndani kama vile ukataji paneli kwa mashini.

Jengo la kupendekeza lenye ukuta wa rangi ya mawe limetenganishwa Kwa milango na madirisha matatu yaliyopangwa Kwa mpangilio wa mistari. Kila dirisha lina alama ya kikombe kilichochorwa juu yake. Paa la bati lililopigwa rangi ya fedha linalemea upande mmoja likisaidia kudhibiti mvua. Anga ni tulivu, hali inayokamilisha mwonekano wa biashara iliyopangwa Kwa umakini na umahiri wa kuvutia wateja.

Sehemu ya nyuma ya nyumba inaonekana kuwa na bustani ndogo iliyo na mimea michache inayokuwa vizuri ikiwa imezungukwa na nyasi zinazochipuka. Pembeni mizinga miwili mikubwa ya kuhifadhi maji imesimama karibu na ukuta wa zege ishara ya juhudi za kufadhili rasilimali hiyo muhimu.

Uwanja wa nyasi kavu umezungushiwa uzio wa waya ulioshikiliwa na nguzo za mbao, huku majengo mbalimbali ya makazi yakiwa nyuma, baadhi yakiwa na paa za bati ya kijani, nyingine nyekundu au kijivu. Mbingu na safi yenye mawingu mepesi yakichangia utulivu wa maandhari ya mtaa unaochanganya mazingira ya asili na maendeleo ya kijamii.

Jengo la gorofa lenye biashara kadhaakatika sakafu ya chini kuna magari kadhaa yame egeshwa mbele ya jengo na ngazi inayoelekea kwenye lango la mojawapo ya biashara. Muundo wa jengo unaonyesha eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Mandhari ya jiji lenye majengo marefu kadhaa na anga lenye mawingu mazito. Katika sehemu ya mbele kuna majengo ya kati kwa urefu, miti na jengo dogo lenye paa la kijani. Nyuma yake kuna majengo mengi marefu pamoja na eneo lenye msitu mnene.

Nyumba ya kisasa yenye gorofa kadhaa ikiwa na rangi nyepesi na madirisha makubwa yanayo ipa mwonekano wa kuvutia. Kuna roshani inayo angalia mandari ya nje na mbele kuna bustani yenye nyasi safi pomoja na miti na mimea mbalimbali inayo zunguka eneo hilo.

Jengo refu la kisasa lenye madirisha makubwa na roshani nyingi. Muundo wake unajumuisha glasi na saruji nyeupe likionekana kama sehemu ya makazi ya ubiashara. Mbele ya jengo kuna nyaya za umeme zinazopita ikiashiria kuwa eneo hili ni la mijini. Mandhari inaonyesha usanifu wa kisasa wa majengo marefu katika maeneo ya mijini.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa limejengwa kwa muundo wa kisasa likiwa na rangi la kijivu na kahawia. Madirisha mengi yanaonyesha mpangilio wa vyumba vya ndani. Anga juu lina rangi ya buluu yenye mawingu machache na taa za mapambo zimewekwa sehemu ya juu ya jengo. Mbele kuna uzio mweusi unaotenganisha eneo hilo na sehemu ya nje.

Jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa na baraza za mviringo ikiwa na mapambo mekundu katika mundo wake wa usanifu. Mbele kuna bwawa la kuogelea lenye maji safi likizungukwa na eneo la nyasi na njia ya mawe. Miti na vichaka vimepangwa kuzunguka bwawa vikitoa manthari tulivu na ya kupendeza. Muundo wa jengo na mazingira yanaonyesha makazi yaliyotunzwa vizuri.

Katika sehemu ya duka la rejareja container za wazi zimepangwa kwa ustadi zikiwa na karanga, korosho, tende na nafaka mbalimbali za kukausha. Ubao wa juu wenye maandishi unaongoza wateja kwenye safu iyo ya vyakula vya lishe vinavyodumu muda mrefu. Nyuma yake kuna safu ya matunda na mbogamboga safi zenye rangi angavu.

Sehemu ya mbogamboga katika duka kuu ikiwa na aina mbalimbali za mazao kama viazi, vitungu na mizizi mingine. Mazao haya yamepangwa kwenye mabanda yenye lebo za bei zinazoonekana. Juu ya eneo hili kuna mabango kadhaa yaliyoning'inia kutoka kwenye dari.

Hili ni duka kubwa la rejareja hasa sehemu ya matunda na mboga. Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwemo machungwa na mapaulo. Mabango ya matangazo yamewekwa juu na kwenye bidhaa. Rafu za nyuma zimejaa bidhaa nyingine mbalimbali na taa za dari zinatoa mwangaza mkali, unayoifanya sehemu hii ionekana safi na ya kuvutia.

Ndani ya duka la rejareja sehemu mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Upande wa mbele sanamu zimevalishwa mavazi ya buluu na waridi wakiwa karibu na miti ya krismasi ya bandia iliyopambwa. Kwa mbali alama kubwa zinatambulisha maeneo ya bidhaa mbali mbali. Rafu zimejaa vitabu, vifaa vya michezo samani na bidhaa nyingi. Watu wachache wanaonekana wakifanya ununuzi kwa utulivu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa vitafuno, vifaa vidogo na bidhaa mchanganyiko. Katikati, kuna safu za bidhaa za vitafunio zilizopangwa kwa wingi kwenye rafu za kati. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa bidhaa za usafi wa nyumbani.

Ndani la duka la rejareja, sehemu mbalimbali zimepangwa ustadi ili kuwavutia wanunuzi. Kuna sehemu ya matunda na sehemu ya vitafuno ambazo zinaonekana. Wanunuzi wachache wanaonekana wakichagua bidhaa, wakionyesha utulivu wa mazingira ya ununuzi.

Katika safu hii ya duka la rejareja, rafu zimefungwa kwa ustadi na zimepambwa kwa kamba mbalimbali. Upande wa kushoto kuna chupa za vinywaji zikiwa na rangi tofauti. Kulia, kuna maboksi na pakiti za vyakula tayari au vifaa vya kupikia. Safu hizi zimepangwa kwa umakini, zikirahisisha safari ya mnunuzi na kutoa fursa kwa mnunuzi kuchagua haraka anachohitaji.

Rafu za duka zimejaa chupa za rangi ya manjano zikiwa zimepangwa kwa safu zinazolingana. Huenda ni mafuta ya kupikia kama vile mafuta ya alizeti au ya mahindi. Pembeni kuna maboksi ya bidhaa za matumizi ya nyumbani. Mandhari hii inaonyesha sehemu ya duka la rejareja, inayotoa huduma kwa wateja wa bidhaa muhimu za jikoni.

Rafu za duka ya rejareja zinapangwa kwenye kwa mvuto wa rangi. Kushoto ni vifaa vya kupikia kama unga wa ngano, vikifungashwa kwa mifuko nyeupe na vya hudhurungi huku kulia kuna bidhaa tamu za peremende zenye mvuto wa rangi. Mpangilio huu unatoa contrast ya maisha ya kila siku ,maitaji ya msingi na burundani ndogo zinakutana kwa amani.

Angalabu ya bidhaa zimepangwa kwa umakini kwenye rafu kubwa za rejareja zikitangaza mchanganyiko wa bidhaa za chakula, vinywaji na vifaa vya matumizi. Alama kwenye upande wa kushoto inatoa utambulisho wa mahali ukiashiria duka hili linazingatia usafi na huduma bora kwa wateja. Katoni iliyoko chini pamoja na karatasi za chooni zilizo kwenye zinadhibitisha maisha ya kila siku na mahitaji ya misingi yanayoshughulikiwa hapa.

Mstari wa rafu katika duka la rejareja, umejaa kontaina za plastiki za ukubwa na rangi tofauti. Baadhi zina vifuniko vya samawati na nyekundu zingine ni wazi kabisa. Wateja wawili wanazunguka katika korido hiyo. Mmoja ananyosha mkono kuchukua kontaina akiwa makini na chaguo lake. Karatasi za bei zimebandikwa pembeni mwa rafu kwa mpangilio unaowezesha mteja kujua gharama kabla ya kuchukua bidhaa.

Katika duka la rejareja, mabango ya juu yanachochea hamu ya kununua huku bidhaa mbalimbali kama vile vitafuno, vyakula vya mkopo na bidhaa vya matumizi ya kila siku zikipangwa kwa nidhamu ya kivutia na mrahisi wa kuchagua. Tabasamu ya cartoon ya masoko inaleta hali ya uchangamfu na usanii ikichanganya biashara na burundani.

Katika sehemu ya duka yenye bidhaa za vinywaji. Rafu zimejaa chupa za pombe aina mbalimbali. Chupa zimetandazwa kwa mistari nadhifu, huku bei zikionyeshwa kupitia vibandiko, vilivyoambatanishwa kwenye rafu. Katika sehemu ya mbele, pipa la mbao limegeuzwa meza ya kuonyesha bidhaa. Mchanganyiko wa vinywa laini na vikali katika pipa hii unaashiria mbinu ya kibiashara ya kuvutia wateja wa ladha tofauti.

Rafu za duka zimejaa bidhaa za matumizi ya nyumbani, kama vile makopo ya kupikia, sabuni za vyombo, sabuni za kuogea na vipulizi vya hewa safi. Bidhaa zimepambwa kwa rangi tofauti tofauti, zikivutia macho na kuonyesha ushindani wa bidhaa za kila siku. Vifurushi viko kwenye vikasha na chupa za plastiki, vyote vikiwa na alama za bei zilizoandikwa.

Katika duka ya rejareja, sehemu ya vyakula imejaa harakati na rangi. Matunda yamepangwa kwa mfululizo unaovutia huku mboga mboga zikitengeneza milima ya kijani na rangi. Kona ya kushoto imepambwa na keki kubwa zilizowekwa kwa uangalifu kana kwamba ni hazina za sherehe zilizotulia.

Kwenye duka kubwa safu ya bidhaa za peremende na vitavuno vimepangwa kwenye rafu. Kila sehemu ikiwa na aina tafauti, sakafu yenye vigai huongeza mwangaza wa eneo huku mpangilio wa bidhaa ukiraisisha ujakua kufutia macho ya mnunuzi. Juu kuna bango lililoandikwa Kwa lafudhi yenye kufutia likisisitisa ladha tamu zinazopatikana katika safu hii.

Maonyesho haya ya duka la mboga yanaonyesha safu ya mizizi iliyopangwa kwa usafi na mvuto kwenye tray za plastiki nyeusi. Bidhaa zilizopo ni pamoja na viazi vya aina mbalimbali, vitunguu, mihogo na migambi. Kwa nyuma, kuna wanunuzi wakiendelea na shughuli zao.

Safu ya matangazo ya dukani imetawalia na rangi nyekundu ikisisitiza bidhaa zinazouzwa kwa bei nafuu. Mifuko ya rangi ya chungwa upande wa kulia kuashiria Michele, huku katikati kuna mitungi ya mafuta ya kupika ya rangi ya manjano iliyopangwa kwa wingi na mpangilio wa kuvuta. Sakafu ya vigae na taa nyingi za dari huongezea mwangaza na mabango ya bei yanatoa maelezo ya ununuzi yanayoonekana kutoka umbali.

Duka la kisasa. Rafu za bidhaa zimepangwa kwa ustadi. Mbele kuna meza iliyojaa chupa zenye vifuniko vya njano. Pembeni kuna mikate iliyofungwa vizuri. Kushoto kuna sehemu za bidhaa kwa wingi. Mandhari hii inatoa hisia yaa urahisi, usafi na uangalifu katika utoaji wa huduma za rejareja.

Nje ya jengo la biashara usiku, walinzi wawili wamesimama mlangoni wakihakikisha usalama na utulivu wa wateja wanaoingia. Mabango yenye ujumbe wa kuzuia kusimama na kushusha abiria yanaweka msisitizo wa nidhamu na mtiririko wao katika eneo hili. Pamoja na magari yaliyoegeshwa na mitungi ya mimea kwa matambo, mazingira haya huonyesha mseto wa usiku wa jiji wenye shughuli endelevu ya biashara, huduma, na usalama.

Safu za bidhaa zimepangiliwa kwa ustadhi kwenye duka kubwa la rejareja. Mitungi ya vinywaji, bidhaa za makopo na vifurushi vya vyakula vya haraka vimepangwa kwa mistari mizuri huku matangazo ya kininginizwa juu kuhamasisha ununuzi wa haraka. Mwangaza wa dari na usanifu wa nafasi huraisisha harakati za wateja wakionyesha mazingira rafiki ya ununuzi.

Safu ya bidhaa ndani ya duka la kisasa. Zimepangwa kwa ustadi. Matunda kama tufaha yanaonekana upande wa kushoto yakivutia kwa rangi na umbo. Katikati kuna meza zenye mitungi ya asali, jamu na bidhaa nyingine zilizo fungwa vizuri, zote vikionyesha ubora wa vyakula vya ndani au vya kimataifa.

Ndani ya duka la bidhaa mbalimbali. Sehemu ya kuuzia mikate imepangwa kwa ustadi. Mikate aina tofauti imeekwa kwenye rafu ya ndani ya glasi, kila moja ikiwa na umbo na rangi yake. Safu ina muundo wa vigae vya miraba vya rangi ya kahawia na kijivu ikichangia mandhari ya utulivu na usafi wa mahali pa biashara.

Ndani ya duka la rejareja; eneo la huduma ya chakula motomoto, limejaa vyakula tayari vilivyopangwa kwenye kaunta ya glasi. Pembeni kulia, rafu nyekundu ya bidhaa imesimama kwa muonekano wa kuvutia. Chini ya rafu hiyo chupa ya vinywaji ya nishati vimepangwa kwa rangi mbalimbali.

Mlango wa duka la vyakula, unaonekana kwa mwonekano wa kualika wateja. Ndani, mtu mmoja amesimama katika kaunta ya ndani, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uangalifu, ikiwemo kipande cha mapambo chenye umbo la twiga, kinachoongezea haiba ya kipekee. Upande wa kushoto wa picha una bango la kibiashara, lenye ujumbe unaochanganya ununuzi na usafiri.

Safu za bidhaa za maziwa zimepangwa kwenye rafu za duka la rejareja. Kuna chupa za maziwa, mikebe ya mtindi, pakiti za siagi, na vinywaji vya maziwa vilivyotengenezwa kwa ladha tofauti. Rangi za vifurushi zinavutia zikiwa na chapa nyingi zilizoshindana kwa muonekano na ubora.

Ndani ya duka kubwa lililokuwa limejaa bidhaa, rafu za bidhaa zimepangwa kwa utaratibu. Kila sanduku la bidhaa limepakiwa kwa nadhifu. Mbali mbali kuna bidhaa za matumizi ya nyumbani. Baadhi ya masanduku yameandikwa jina la bidhaa au aina ya bidhaa za kusafisha, na kuna sehemu ya kununua bidhaa mpya kwa wateja.

Baiskeli kadhaa zimepangwa kwa mstari kila moja ikiwa imefungwa kwa plastiki ya ulinzi. Rangi za matairi zinatofautiana zikitoa mvuno wa kuona. Nyuma yake nguo za michezo kama mashati, kaptula na jaketi zimetandikwa kwenye mabaraza ya nguo baadhi zikiwa na majina ya chapa. Mandhari hii inatoa picha ya duka linalouza vifaa vya michezo pamoja na mavazi.

Ngazi ya kielektroniki inashuka kuelekea ghorofa ya chini katika jumba la kibiashara. Juu yake kuna mabango makubwa yenye nembo yakitangaza bei nafuu na idadi kubwa ya bidhaa zaidi ghorofani. Maneno ya shukrani kwa wateja yameandikwa kwa herufi kubwa yakiongeza mvuto wa kibishara.

Mandhari ya duka la vyakula imejaa mikate mipya na keki zilizopangwa kwa uangalifu. Mabango yenye maandishi makubwa ya kuvutia yanakaribisha wateja kujitosa kwenye safu za mikate safi. Mazingira haya yanahamasisha ununuzi wa furaha na msisimko wa ladha mpya.

Duka lililojaa vyombo vya plastiki na vifaa vya jikoni. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na mabakuli, masanduku ya kuhifadhi , vikombe na sahani za rangi mbalimbali kama pinki, kijani, buluu, zambarau na chungwa.

Duka la vifaa vya elektroniki na vyombo vya jikoni. Mbele kuna safu za majiko na tanuri za umeme, zikiwa za miundo na rangi mbalimbali. Nyuma, televisheni kubwa zimepangwa ukutani, kila moja ikionyesha picha na video tofauti. Pia kuna masanduku na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa. Kuna minyuzi kadhaa ya plastiki zikiwa zimepangwa kwa rangi tofauti. Upande wa kulia kuna minyuzi zaidi zikiwa zimesongamana. Nyuma ya minyuzi kuna baiskeli za watoto zenye magurudumu ya kusaidia katika rangi mbalimbali. Katika sehemu ya nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa tofauti ikiwa viti vya kucheza, bidhaa vya nyumbani na bidhaa vinginevyo.

Safu ya magunia makubwa yaliyojazwa na bidhaa mbalimbali za vyakula kwenye duka la vyakula. Kila gunia lina kifuniko cha plastiki na kijiko cha kuchotea chakula. Mabango madogo meusi yaliyo na maandishi meupe, yanaonyesha majina ya bidhaa na bei zao. Vyakula kama vile, nafaka vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, ukionyesha mbinu ya uwasilishaji unaovutia katika duka la vyakula.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa hasa eneo la bidhaa za usafi wa kinywa. Juu ya rafu kuna bango lenye ujumbe likihamasisha matumizi za bidhaa za Dettol kwa ajili ya kinga ya afya. Mandhari ya duka ina mwangaza mzuri wa taa na sakaru ni ya vigae ikitoa mwonekano safi na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka la vifaa vya elektroniki likiwa na televisheni kadhaa zilizowekwa ukutani, zote zikiwa zinaonyesha picha na video tofauti. Chini ya televisheni hizo kuna vifaa vya jikoni kama majiko na tanuri. Vifaa hivyo vimepangwa kwa mpangilio nzuri vikiwa na lebo za bei na maelezo juu yao.

Rafu zilizojaa mkate na mayai zinaonekana katika muundo uliopangwa kwa utaratibu. Mikate imepangiliwa kwa safu kwenye upande wa kushoto huku mayai yakiwa yamewekwa kwenye viota vya karatasi kwa nadhifu upande wa kulia. Sakafu ina vigae vyenye muonekano safi na reli ya chuma imetinganishwa sehemu mbili za eneo hii. Rafu ya njano ina bidhaa mbali mbali ikionyesha aina tofauti za bidhaa zinazopatikana hapa.

Rafu za duka zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na mifuko ya chakula cha umbwa ya rangi na ukubwa tofauti. Kila mfuko una picha za mbwa na label zinazoonyesha aina ya chakula. Katika rafu ya juu kuna bango lenye maandishi pamoja na picha za mbwa. Usafi na mpangalio wa mazingira unaonekana kuwa makini ukitoa taswira ya mazingira yaliyopangwa kwa ufanisi.